Darasa kubwa na la kisasa lenye samani mbalimbali aina ya meza pamoja na viti vya kukalia likiwa na wanafunzi ambao wamekaa kwa utulivu wakimsikiliza mwalimu wao, darasa hili ni darasa la watu wazima.

Watu wazima wakishiriki darasani kupata elimu, wamevaa barakoa na wameketi kwenye madawati wakisikiliza kwa makini. Hii ni mfumo wa elimu ya watu wazima inayosaidia kujifunza, kujikuza na kuongeza maarifa bila kujali umri.

Hizi ni picha kutoka kwenye kitabu cha elimu ya msingi. Somo linalofundishwa ni sarufi likihusisha matumizi sahihi ya maneno katika ngeli ya -li, -ya na mengineyo. Hizi picha humsaidia mwanafunzi kuelewa kwa urahisi matumizi ya ngeli.

Ukuta wa darasa la elimu ya msingi ambapo kuna michoro ya siku za wiki Ni sehemu ya mafundisho ya awali ambayo huwasaidia watoto kujifunza mpangilio wa siku katika wiki. Kila siku imeandikwa kwenye karatasi na imewekwa kwa mpangilio kutoka jumapili mpaka jumamosi

Mwalimu wa wanafunzi wa elimu ya msingi akiwa amesimama mbele ya darasa akiwafundisha wanafunzi hao na wanafunzi wanasikiliza kwa umakini ili kupata ufumbuzi wa elimu yao wanayoipata kutoka kwa mwalimu.

Kurasa mbili toka kwenye kitabu cha shule ya msingi kinachofundisha kuhusu tabia njema, kurasa hizo zipo katika lugha ya kiingereza zimepewa na mandhari mbili semaninini na sita na semanini na saba, ikiwa na vipengele vinavyohimiza watoto kuwa na adabu nyumbani na wanapokula mezani.

Mwalimu amesimama mbele ya ubao wa darasa ambao ni ubao mweupe, akiwafundisha wanafunzi somo la hesabu. Somo hili linapendwa na wanafunzi wengi wa shule ya msingi.

Walimu wawili wakiwa katika mazingira ya shule ya sekondari, wakifungua na kukagua vifurushi vilivyowekwa mezani. Pembeni mwao kuna mavazi yaliyopangwa vizuri, ambayo ni sare za shule na vifaa vya kielimu. Mandhari ya nyuma inaonyesha jengo la darasa la wanafunzi wachache.

Shughuli rasmi ya ugawaji wa vitabu pamoja na misaada ya kielimu. Hii ni shule ya sekondari, wahusika wanaonekana katika mazingira ya shule na mmoja wao anapokea kitabu huku wengine wakishiriki pamoja na kushuhudia tukio hilo.

Chumba cha bweni, kinachotumiwa na wanafunzi wa sekondari ndani ya chumba kuna vitanda vya chuma vya ghorofa pamoja na kitanda cha chini vyote vikiwa na magodoro yaliyofunikwa mashuka meupe. Kati ya vitanda kuna meza ya mbao ndogo pamoja na viti viwili vya plastiki.

Mafunzo pamoja na masomo yanayoendelea katika darasa, hawa ni wanafunzi wa chuo kikuu na chuo cha kati. Kuna mtumishi anafundisha mbele ya darasa kwa kutumia projecta na watu walioketi wakiwa wanasikiliza kwa makini ambao ni watu wazima.

Kundi la wanafunzi kwenye chuo kikuu na chuo cha kati dhahiri wanafanya mtihani wa darasani au mazoezi ya kitaaluma. Wanafunzi wengi wakiwa darasani wakifanya mthani, mpangilio wa madawati ni rasmi wakisimamiwa na msimamizi mmoja inaonyesha mazingira ya elimu ya juu yenye nidhamu na umakini.

Mwalimu wa chuo kikuu na chuo cha kati amesimama mbele ya darasa akiwafundisha wanafunzi wake wakiwa wanamsikiliza kwa makini kutokana na hotuba anayoitoa hapo darasani.

Wanafunzi wawili wa chuo kikuu na cha kati wakiwa katika maabara ya kompyuta wamekaa kwenye viti vya madarasani na wanafanya kazi kwenye kompyuta, mmoja akitumia kompyuta mpakato na wengine wakitumia kompyuta za mezani, mazingira haya ni mazuri na yanavutia.

Wanafunzi wa chuo kikuu na chuo cha kati wamekaa sehemu nzuri na inayovutia ambayo ni utulivu wakijadili masomo yao, anatumia kompyuta mpakato ili kuweza kufanya kazi zao vizuri na kwa umakini wanatabasamu kuonyesha wanafurahia wakile wanachokifanya.

Wanafunzi wa chuo kikuu na chuo cha kati wakiwa darasani wamevalia barakoa, pamoja na kukaa na kumsikiliza mwalimu vizuri anachofundisha. Wanafunzi hawa wamevaa nguo mbalimbali ambazo sio sare.

Wanafunzi wa chuo kikuu na chuo cha kati wapo kwenye madarasa mazuri wameketi katika vikundi wakitumia kompyuta mpakato na vitabu kujifunza na kufanya utafiti. Mazingira haya yanaonesha juhudi ya elimu ya juu katika kuwezesha wanafunzi kwa maarifa na teknolojia.

Wanafunzi wa vyuo vikuu na vyuo vya kati wapo katika ukumbi wa mtihani uliojaa wanafunzi walioketi kwenye madawati moja kwa moja, wanafunzi wengi wamevaa sare za chuo yenye rangi za giza na mmoja wa wanafunzi upande wa nyuma amevaa shati jeupe.

Wanafunzi wa chuo kikuu na chuo cha kati wakiwa katika darasa kubwa ambalo ni ukumbi wakiwa wamekaa kwa utulivu. Kila mtu akiwa na kiti chake pamoja na meza yake, wakiwa wanafanya mitihani yao na msimamizi akiwa makini kuwasimamia.

wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi wakifanya mazoezi ya ufundi

Wanafunzi wakiwa darasani wakishiriki mafunzo ya elimu ya ufundi stadi. Wanafunzi hawa wakionekana wakifanya kazi kwa bidii mezani, huku baadhi yao wakitumia vifaa vya kielektroniki na vitabu mbalimbali. Mwalimu amesimama mbele akiwaongoza na kuwapa maelekezo, jambo linaloashiria mazingira ya kujifunza kwa vitendo.

Wanafunzi wa Chuo cha Ufundi Stadi, wakiwa katika mafunzo yao ya kutumia mikono. Mafunzo hayo ni kwa ajili ya kutengeneza simu ambazo zimeharibika. Wanafunzi hawa wako makini kutokana na kazi yao kuipenda na kuiifanya kwa ufasaha zaidi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi, wakiwa darasani, wakijifunza kwa vitendo kila mmoja, yupo kwenye dawati lake, akiwa na natanalishi ndogo, na vifaa vya kielektroniki, ikiwepo "MOTHER BOARD" na nyaya, wakionekana kufanya kazi ya kiufundi.

Kundi la wanafunzi walioketi darasani wakiwa kwenye mafunzo ya ufundi stadi, baadhi yao wana vitabu na karatasi mbele yao na sehemu ya nyuma inaonekana na vifaa vya kielektroniki na bodi yenye muundo wa kielektroniki.

Wanafunzi wapo kwenye mafunzo ya vitendo vya kitaalamu. Ambapo ni elimu ya mafunzo ya ufundi stadi. Wote wamevaa sare za kazi. Jambo ambalo linaonyesha mazingira rasmi ya mafunzo ya elimu.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi, waliovalia mavazi ya kazi, wakishiriki kwenye shughuli za kiufundi zinazohusiana na teknolojia ya kompyuta; wanaonekana kuwa kwenye maabara na kuwa namafunzo ya vitendo, wakifanya kazi ya kufungua sehemu za ndani za kifaa cha kielekroniki.